Mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma za kibenki pasipo kuwa na mhudumu, bali mteja huchomeka kadi ya benki sehemu maalumu, na pia huandika neno siri kwa kutumia vitufe vilivyoko pembeni ya skrini kubwa na kupewa huduma anazohitaji.

Jengo lenye mlango ambao umetengenezwa kwa kutumia vioo ndani kukiwa mashine ya kisasa inayotumia umeme, ambayo utumika kutoa huduma za kifedha kama vile kutoa pesa au kuangalia salio kwa kutumia kadi ya benki.

Mashine mbili za kisasa ambazo hutumika kutoa huduma za kifedha kwa kuingiza kadi ya banki kuweka neno siri na kupewa huduma mbalimbali ambazo mteja huchagua anayo hitaji ikiwa ni pamoja na kutoa pesa, kutuma pesa, kuangalia salio na kadhalika.

Jengo kubwa la ghorofa mbili, likiwa na madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo, juu kukiwa na bango kubwa lenye maandishi "Cooperative Bank", kumaanisha jengo hilo linatoa huduma za kibenki.

Tangazo, ambalo linamuonesha mdada akiwa ameshikilia pesa mkononi, pamoja na maandishi yanayoonesha huduma zitolewazo na Benki ya 'ABSA', kuwa unaweza kutoa pesa, kuweka pesa, na kulipia bidhaa kwa mawakala wa 'ABSA' popote ulipo.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama nje ya jengo la benki ya "equity" lilo na vioo vingi vilivyoona matangazo yanayoonyesha huduma zitolewazo kama vile kutoa pesa ,kuweka pesakununua ,bidhaa mtandaoni na kadhalika.

Kijana wa kiume mhudumu wa baa akiwa amesimama katika kaunta akishika chupa ya kilevi na kuimimina katika kikombe kidogo kwa kupima, na kuweka kwenye glasi kubwa iliyopo juu ya meza ya kaunta hiyo.

Mdada akiwa amekaa kwenye kiti mezani kukiwa na maua au urembo pamoja na pochi yake katika maeneo ya baa kukiwa na chupa za bia au vilevi vilivyopangiliwa katika rafu zilizoko ukutani na zingine zikihifadhiwa katika majokofu.

Kijana wa kiume akiwa yupo katika kaunta ya baa akichanywa vinjwaji mbali mbali na kuvimimina katika glasi iliyopo juu ya meza refu, huku ukutani kukiwa na chupa zilizo na vilevi, vilizopangiliwa katika rafu za vioo.

Mkusanyiko wa watu wengi, wakiwa baa wakipata vinywaji au vilevi wengine wakicheza mziki na kufanya mazungumzo ya hapa na pale, huku kukiwa na mwanga hafifu na taa za rangi mbalimbali zikiangaza sehemu hiyo.

Mazingira ya baa yenye viti virefu kwa ajili ya kukalia upande wa kaunta meza ikizungukwa na viti vingi ambavyo wateja hukumia, kukiwa na mwanga hafifu wa rangi tofauti tofauti unaopendezesha sehemu hiyo.

Magari ya rangi na aina tofauti yakiwa yamezimwa na kusimama katika sehemu ya maegesho ya magari, iliyo na uwazi mkubwa na nguzo ndefu zilizoshikilia jengo hilo.

Magari ya aina moja yenye rangi nyeupe na mengine nyeusi yenye uwezo wa kubeba watu wanne, yakiwa katika maegesho makubwa ya magari yakisubiri kuuzwa au kufanyiwa biashara.

Magari mengi ya aina moja yote yakiwa na rangi nyeupe, yakipangwa katika mstari ulio nyooka katika uwanja mkubwa ulio na uzio yakiwa yanauzwa.

Magari ya aina moja ya rangi nyeupe, yakiwa yamepangiliwa katika mistari iliyonyooka ndani ya uzio ulio na sehemu kubwa yakiwa yanauzwa au yanafanyiwa biashara.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, mteja anaingiza pesa anaeka ujazo kupitia vitufe vilivyopo, halafu anakinga maziwa kwenye kidirisha kidogo chenye bomba.

Mashine mbili na za kisasa ambazo hutumika kuuza maziwa kwa kutumia dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa, pamoja na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo mteja anaohitaji.

Vijana wawili wakiwa wamesimama nje ya duka lenye mlango mpana wa chuma pamoja na vyoo, wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa yapatikanayo kutoka katika duka hilo.

Mashine kubwa na ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mahudumu bali mteja huingiza pesa na kujiandika ujazo kupitia katika tufe halafu maziwa hutiririka katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo.

Mama akiwa amesimama katika mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani kukiwa wanatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kwa kuwa ndivyo palivyoandikwa kwa hapo juu .

Mashine ya kisasa ambayo hutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa, pamoja na skrini ya kidigitali, yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo.

Jengo lenye maduka mbalimbali la ghorofa mbili, duka moja likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha lililotengenezwa kwa kutumia chuma.

Mashine ya kisasa ambayo inatowa huduma ya uuzaji wa maziwa pale ambapo mteja huingiza pesa pamoja kuandika ujazo anaohitaji kupitiya katika vitufe. Bomba dogo lililo ndani ya dirisha hutiririsha maziwa kulingana na kiasi mteja alichoweka.

Mashine ya kisasa ambayo inatumia umeme katika ufanyaji wa kazi, ikiwa inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali ina dirisha dogo ambalo lina bomba linalotiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatumia umeme kujiendesha inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pale mteja anapoingiza hela na kuingiza kiasi anachohitaji katika vitufe vyenye namba, bomba hutiririsha maziwa ambayo huingia kwenye chombo cha mteja.

Kibanda kidogo ambacho kinameza ndani yake na mhudumu ambaye anasubiri wateja, ili aweze kuwauzia maziwa ambayo yanapatikana sehemu hiyo.

Mama akiwa amembeba mtoto mgongoni na kijana akiwa ameshikilia baiskeli, wamesimama nje ya kibanda kidogo; wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia dirisha lililopo wazi.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, mteja kuweka kiasi cha fedha kuingiza ujazo kwa kutumia vitufe vyenye namba, halafu ukinga maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba.

Mteja akiwa anapewa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo la mashine ya kisasa, ambalo linabomba inayotiririsha maziwa kuingia kwenye kikombe cha mteja.

Kibanda kidogo chenye sakafu safi, iliyotengenezwa kwa vigae, kinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa ya mtindi, kikiwa kina picha mbalimbali zilizobandikwa katika mbao za kibanda hicho, ikiwa ni pamoja na picha ya mtoto mdogo, glasi iliyojaa maziwa na ng'ombe wanaokula nyasi.

Kibanda kidogo ambacho kinatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali zitokanazo na mifugo, kukiwa na mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya maziwa pasipo kuwa na mhudumu. Bidhaa zingine ni kama vile mayai pamoja na nyama.

Vijana wakiwa wanabeba mashine ambayo inatumika katika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, wakiisogeza pembeni, ili mteja haweze kuhudumiwa kwa hurahisi.

Duka lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, ndani kukiwa na mashine ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa hayo, pembeni kukiwa kuna vitufe vyenye namba ambavyo hutumia kuingiza ujazo.

Kibanda kidogo ambacho kinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kukiwa na mhudumu aliyepo ndani na meza refu, iliyo na chupa ambazo zimejazwa maziwa.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa ikiwa ndani ya jengo au chumba kwenye kona ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa pamoja na vitufe ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ikiwa na dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa pale ambapo mteja ataingiza kiasi anachotaka kupitia katika skrini ya kidigitali yenye vitufe ambavyo vina namba.

Kibanda kidogo chenye mlango mpana, uliotengenezwa kwa kutumia mabati, kukiwa na meza kubwa ndani yake iliyo na ndoo iliyojaa maziwa, kuonyesha kuwa kibanda hicho kinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa hayo.

Mashine ya kisasa, ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, pale ambapo mteja huweka fedha na kuingiza kiasi anachohitaji kwa kutumia vitufe vilivyopo apo, maziwa hutiririka kutoka katika bomba lililo ndani ya kidirisha kidogo.

Mdada akiwa amesimama nje ya dirisha dogo lililotengenezwa kwa kutumia chuma, akiwa anapokea chupa iliyojaa maziwa ambayo anakabidhiwa na mhudumu aliyepo ndani ya duka hilo.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali ina dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa, pamoja na vitufe vyenye namba ambavyo huingiza ujazo unaohitaji na sehemu iliyowekwa kwa ajili ya kudumbukiza fedha.

Wateja wakiwa wamesimama mbele ya dirisha dogo la duka kubwa, wakisubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa na mwingine akiwa ameketi katika sakafu ya duka hilo.

Mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu bali mteja huingiza kiasi cha pesa, huweka namba au ujazo anao uhitaji alafu hunginga maziwa kupitia dirisha dogo lenye bomba.

Mdada akiwa amesimama pembezoni mwa mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupita katika dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa. Pembeni kukiwa na vitufe ambavyo hutumika kuingiza kiasi au ujazo anaohitaji.

Kijana wa kiume aliyevaa shati jeupe akiwa ndani ya kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia chuma, akitoa huduma ya uuzaji wa wa maziwa ya mtindi na maziwa ya freshi.

Duka kubwa lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, ndani kukiwa na mashine ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, pasipo kuwa na mteja. Nje ya duka hilo kukiwa na maandishi yaliyoandikwa "Nyala Milk Centre".

Wateja wakiwa ndani ya duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa yanayouzwa katika duka hilo.

Kijana wa kiume, akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa, ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali maziwa hutoka katika dirisha dogo lililo na bomba.

Kijana mwenye tabasamu usoni, akiwa ndani ya duka, akijihudumia maziwa kutoka katika dumu akiweka katika kikombe, mezani kukiwa na vitafunwa kama vile; mandazi, vitumbua pamoja na mayai.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ikiwa imefunguliwa mlango, ndani kukionekana sehemu za kuhifadhia maziwa, pamoja na kiyoyozi ambacho kinapuliza ili kufanya maziwa yawe na ubaridi au yasiharibike.

Mdada aliyevaa koti jeupe na refu linalofika usawa wa magoti, akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lililo na bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Sehemu yenye uwazi mkubwa na mwanga wa kutosha, ikiwa na vitu vya samani kama vile meza, pamoja na masofa yaliyo tengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi tofauti tofauti vikiwa vinauzwa.

Sehemu kubwa yenye uwazi wa kutosha, taa zikiwa zimefungwa juu zinazotoa mwanga kukiwa na vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, vikiwa na magodoro yaliyotandikwa vizuri kwa mashuka meupe pamoja na mito ya kulalia.

Meza nzuri yenye muundo wa duara iliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, chini kukiwa na ncha zenye pembe nne ambazo huzuia meza hiyo isianguke kwa urahisi, pia kukiwa na viti vinne vilivyoizunguka vikiwa vimetolewa sehemu ya nje kwa ajili ya mauzo.

Mafundi seremala wakiwa kazini mmoja akiwa anaranda mbao na mwingine akifanya vipimo ili kutengeneza vitu mbalimbali vya samani kama vile; makabati, meza pamoja na viti.

Mafundi seremala wakiwa katika shughuli za utengenezaji wa vitu mbalimbali vya samani. Mmoja akiwa anafanya vipimo na mwingine akiwa anaranda mbao ili kutengeneza: viti, meza, makabati na vitu vingine.

Sehemu yenye uwazi mkubwa iliyo na vitu mbalimbali vya thamani kama vile masofa pamoja na vitambaa vya rangi tofauti tofauti nikiwa ndani ya uzio wa bati vikisubiri kuuzwa.

Vitu mbalimbali vya samani vilivyotengenezwa kwa ustadi wa kutumia mbao ikiwa ni pamoja na mikabati dogo kiti pamoja na masofa yaliyotengenezwa kwa godoro na vitambaa vya rangi za aina mbalimbali.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, vikiwa ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo, na makochi yenye magodoro, pamoja na vitambaa vya rangi nyeusi.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na makochi ambayo yana mito kwa ajili ya kuegemea, pamoja na meza ya kulia chakula.

Sehemu kubwa ambayo inauza vifaa vya samani kama vile meza pamoja na masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi mbalimbali vikiwa na mito yake kwa ajili ya kuegemea.

Meza nzuri iliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, yenye muundo wa duara chini kukiwa na nguzo ambazo inazuia isiweze kuanguka, inayo tumika kulia chakula na matumizi mingineyo ikizungukwa na viti vinne vikiwa tayari kwa kuuzwa.

Kitanda kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia inayong'aa, kikiwa pamoja na chaga zake, kimetolewa nje kwa ajili ya mauzo.

Kitanda kizuri kilichotengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia inayong'aa kikiwa kimewekwa chaga na kutolewa nje sehemu yenye uwazi kwa ajili ya mauzo.

Vitu vya kisasa vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza ya chakula yenye urembo juu yake, makochi yenye vitambaa vya rangi nyeupe vilivyo na mito vilivyo na mito kwa ajili ya kuegemea vikiwa vinauzwa.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao pamoja na chuma, vilivyopakwa rangi za aina tofautitofauti, vikiwa vimewekwa sehemu yenye uwazi; vikisubiri kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa ameketi katika hoteli nzuri na ya kisasa akipewa huduma ya chakula kutoka kwa mhudumu wa kike aliyevaa sare ya shati nyeupe na sketi nyeusi, akiwa amebeba sahani ya chakula akiiweka mezani.

Mazingira mazuri ya hoteli ya kisasa kukiwa na viti vya makochi mazuri ya kisasa pamoja nameza yenye vyakula mbalimbali pamoja na vinywaji ,watu wakiwa wanafanya maongezi ya hapa na wahudumu wakiwa wamebeba vinywaji.

Kijana wakiume akiwa amesimama katika sehemu ya mapokezi ya hoteli akiwa akiwa anapatiwa huduma na kijana wa kike, pembeni kukiwa na maua yanayopendezesha sehemu hio makochi ya kukaliwa wakati wa kusubiri kuhudumiwa.

Mhudumu akiwa amesimama sehemu ya mapokezi ya hoteli nzuri iliyo na sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae, meza ndogo ya mbao pamoja na makochi ya kupumzika wakati wa kusubiri huduma.

Mama akiwa katika mazingira ya sokoni akiwa anakabidhiwa mboga za majani kutoka kwa mhudumu aliyevaa aproni, akiwa upande mwingine wa meza refu iliyo na bidhaa zingine kama: nyanya, vitunguu, pamoja na ndizi mbivu.

Mazingira ya sokoni kukiwa na wamama, ambao wanapangilia bidhaa mbalimbali zinazotumika katika mapishi, kama vile: nyanya, vitunguu, hoho; pamoja na matunda ambayo ni ndizi mbivu, maparachichi na kadhalika.

Duka ambalo linauza mazulia mbalimbali, yakiwa yameviringishwa vizuri na kuegemezwa katika kuta ya duka hilo, mengine yakiwa yametandazwa chini yakiwa na maua mazuri na rangi tofautitofauti.

Mama akiwa katika mazingira ya soko pembeni mwa meza kubwa iliyojaa bidhaa mbalimbali zinazouzwa kwa ajili ya maandalizi ya chakula kama vile: karoti, nyanya, vitunguu, ndizi mbivu na kadhalika.

Duka kubwa ambalo linauza vitu mbalimbali vilivyotengenezwa kwa mkono pia ni vya ki tamaduni kama vile viungu, mikufu, hereni, cheni pamoja na picha za kuchora kwa mkono.

Mazingira ya sokoni kukiwa na vifurushi vilivyojaa mazao mbalimbali ambayo yanauzwa kama vile mahindi, mchele, karanga, maharage na vinginevyo.

Kijana wakiume akiwa ameketi katika mazingira ya soko akisoma gazeti, pembeni akiwa amezingirwa na vitu mbalimbali ambavyo hutumika katika uandaaji wa chakula kama vile; vitunguu, nyanya, karoti, viazi na matunda kama nanasi, ndizi mbivu na kadhalika.

Sehemu ya soko ambayo inauza bidhaa mbalimbali, zilizotundikwa katika rafu ya chuma. Ikiwa ni pamoja na; viatu, kandambili na mikanda ya kiume.

Mama akiwa ameketi mazingira ya sokoni, akiwa anauza bidhaa mbalimbali ambazo hutumika katika maandalizi ya chakula kama vile: mboga za majani, viazi; na matunda kama: ndizi, maembe, na kadhalika.

Mazingira ya sokoni kukiwa na mkusanyiko mkubwa wa watu wakifanya shughuli mbalimbali za uuzaji pamoja na ununuaji wa bidhaa kama vile: maembe, machungwa, nyanya, ndizi mbivu, na kadhalika.

Mandhari ya sokoni kukiwa kunauzwa bidhaa mbalimbali kwa ajili ya chakula vilivyopangiliwa katika meza ikiwa ni pamoja na kabichi, matango, karoti, hoho na maharage yaliyowekwa katika visado vidogo.

Mazingira ya sokoni kukiwa kunauzwa bidhaa mbalimbali ambazo hutumika katika uandaaji wa chakula cha nyumbani. Ikiwa ni pamoja na: nyanya, karoti, vitunguu; na matunda, kama vile machungwa na ndizi mbivu.

Nyumba nyingi zilizopangana sehemu moja ambazo ni zinaghorofa mbili zikiwa ndani ya uzio wa ukuta pamoja na geti jeupe zikiwa tayari kwa kupangishwa au kuuzwa kwa mteja ili kufanya kuwa makazi.

Nyumba kubwa na ya kisasa ya ghorofa mbili ambayo imetengenezwa kwa kutumia matofali na paa la rangi jekundu ikiwa ndani ya uzio, ambapo inasubiri kupangishwa au kuuzwa ili kutumika kama makazi ya watu.

Jengo kubwa la ghorofa lenye madirisha ya vioo, likiwa ndani ya uzio wenye geti la rangi nyeupe, vikiwa vinapangishwa au kuuzwa, kwa ajili ya kufanywa makazi ya watu.

Ujezi wa jengo kubwa na la kisasa la gorofa tatu ambalo bado alijamalizika likiwa na vyumba vingi ambavyo utumika kupangishwa au kuuza ili watu waweze kuishi.

Jengo kubwa la ghorofa mbili lenye rangi nyeupe, likiwa ndani ya uzio wa ukuta ambalo hupangishwa au kuuzwa kwa mteja ili aweze kufanya makazi.

Duka kubwa la kisasa lenye taa zilizofungwa juu zinazotoa mwanga kutosha, likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa viatu vya kike na vya kiume kanda mbili viatu vya michezo na kofia zilizopangwa ukutani.

Duka kubwa na la kisasa, lenye sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linauza bidhaa mbalimbali kama vile, pochi za kina dada zilizoning'inizwa kwenye rafu zilizopo ukutani, pamoja na makoti.

Duka kubwa la kisasa lenye sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa nguo. Ikiwa ni pamoja na suruali, mashati ya mikono mirefu yaliyoning'inizwa katika rafu, na nguo zingine zikiwa zimepangiliwa juu ya meza.

Duka kubwa na la kisasa ambalo lina mwanga wa kutosha , likitoa huduma ya uuzaji wa nguo za kiume kama vile makoti ya suti yaliyoning'inizwa katika vyuma vilivyopo ukutani.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha na sakafu yenye vigae, likiwa linauza bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo za kiume, ambayo ni pamoja na makoti ya suti, mashati, suruali zilizopangwa katika rafu.

Duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali, zikiwemo nguo za wanawake au watoto wa kike; chini ya umri wa miaka saba, ikiwa ni pamoja na: mashati, magauni, sketi pamoja na masweta, yaliyoning'inizwa katika rafu zilizopo ukutani.

Duka kubwa na la kisasa lenye mlango mpana na madirisha ya vioo, likiwa linatoa huduma za uuzaji wa nguo za wanawake, zikiwa zimepangiliwa katika rafu zilizopo ukutani, pamoja na magauni yaliyovaliwa na vinyago.

Duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo za kike, ambazo zimening'ing'inizwa katika rafu za chuma pembezoni mwa ukuta, zikiwa zunasubiri wateja ili zinunuliwa.

Kijana wa kiume akiwa ameshikilia kikapu kidogo chenye matairi madogo, yanayosaidia katika usukumwaji, ndani ya duka kubwa, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa vinywaji kama vile mvinyo vilivyopangiliwa katika rafu za mbao.

Duka kubwa na lakisasa llinalouza bidhaa mbalimbali, ikiwemo viatu vya ngozi, kanda mbili pamoja na viatu vya michezo vilivyopangiliwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye sakafu za vigae, likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbali mbali, zikiwemo sabuni zilizo pangwa katika rafu za chuma kama vile, sabuni ya kipande, ya unga pamoja na ya kuogea.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, sakafu safi iliyo na vigae, kukiwa na bidhaa mbalimbali zinauzwa. Upande wa sabuni za viminika zikiwa zimehifadhiwa katika chupa. Sabuni hizo zimepangiliwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lililofungwa taa juu zinazotoa mwanga katika chumba hicho. Chini kukiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae. Ikiwa na vyakula mbalimbali vilivyofungwa kwenye pakiti na kupangiliwa katika rafu, ikiwa ni pamoja na chipsi au viazi vilivokaushwa.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha, sakafu safi yenye vigae. Wakionekana wateja wakichagua vyakula mbalimbali vya kuokwa ambavyo vipo katika glasi inayoipa joto. Vyakula hivyo ni kama: mikate, keki, maandazi, na kadhalika.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha, sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae. Kukiwa na rafu nyingi za chuma zilizo na bidhaa mbalimbali, yakiwemo mafuta ya kupikia yaliyohifadhiwa katika madumu.

Duka kubwa na la kisasa, linalotoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ikiwemo uuzaji wa viatu vya michezo, viatu vya ngozi na kandambili, zikiwa zimepangwa katika rafu za mbao.

Duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali ambazo hutumika katika mapishi ikiwa ni pamoja na maharage, karanga mchele vilivyo katika makarai madogo na matunda kama vile ndizi na nanasi.